Madaktari wawili wa meno, wa kike na wa kiume wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa ambapo daktari wa kiume anamchoma sindano ya kwenye fizi.

Daktari wa meno aliyevaa koti la rangi jeupe akiwa ameshikilia meno ya bandia, akitumia kifaa maalumu ambacho kinatumika kwa ajili ya kusafisha meno hayo aliyo yashikilia ambapo anajipa mafunzo.

Mche wa miti ukiwa una majani ya rangi ya kijani, umepandwa na watu wengi kila mmoja akiwa ameweka mkono chini kuuzunguka mti huo, kumaanisha kuwa ni ishara ya umoja na kuwa wanajali mazingira.

Mazingira hatarishi kwa binadamu kuishi kwani kuna maji machafu yaliyotuama ambao huweza kueneza magojwa mbalimbali, pia kuna nyaya za umeme zilizoangukiwa na miti ambazo huweza sababisha shoti ya umeme na maafa ya kuchoma vitu.

Vifaa vya hospitali ambavyo vinatumika katika upasuaji ikiwa ni pamoja na visu vyenye ncha kali, mikasi, nyundo ndogo ya kugongelea, bomba ambalo ni jembamba la kufonza damu na mabakuli mawili.

Kabati dogo ambalo limetengenezwa kwa chuma likiwa katika maeneo ya hospitalini, ndani yake kuna chombo ambacho kimetengenezwa kwa chuma pia kinachotumika kuhifadhia taka pamoja na boksi la rangi nyekundu ambalo hubeba vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya utoaji wa huduma ya kwanza.

Mazingira ya hospitali kukiwa na kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani yake kukiwa na mitungi mikubwa ya gesi ambayo inatumika kutoa misaada kwa wagonjwa wenye matatizo ya upumuaji.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi nyeupe ambaye ni daktari akiwa anapima mapigo ya moyo ya kijana, aliyekaa kwenye kiti, akiwa anasikiliza kwa kutumia kifaa maalumu.

Wauguzi wa afya ambao ni madaktari, waliosomea matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayopatikana katika mwili wa binadamu. Baadhi wakiwa wameketi kwenye viti na wengine wamesimama nyuma yao.

Vijana wakike na wakiume waliovaa mavazi mazuri ya kupendeza wakiwa na nyuso za furaha wakiruka juu, huku wakinyoosha mikono kuonyesha kuwa wana hali nzuri kiafya na kiakili.

Mama akiwa amekaa katika kiti kilichopo ndani ya chumba cha hospitali akiwa amempakata mtoto mchanga, ambaye amevalishwa mashuka ya rangi nyeupe ili asiweze kupatwa na baridi.

Madaktari wawili waliovaa mavazi ya rangi ya kijani, barakoa na kofia kichwani ambao wamebobea katika matibabu ya magonjwa ya watoto, wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mtoto aliyelazwa juu ya kitanda.

Mama akiwa amekaa katika kitanda kilichopo kwenye wodi ya wazazi upande wa hospitali. Akiwa amempakata mtoto mchanga aliyemvalisha kofia kichwani na kumfunika mashuka ili asipatwe na baridi.

Kundi kubwa la wamama pamoja na watoto, wakiwa wameketi katika viti, wakisubiri kupatiwa huduma mbalimbali, kukiwa na wasaidizi ambao wanatembea, wakiangalia hali za watoto wao pamoja na mama zao.

Kijana wa kike akiwa ameshikilia mkononi chupa ndogo ya rangi nyeusi, ambayo ina dawa ya asili inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali yaliyo orodheshwa katika maandishi yaliyopo kwenye chupa hiyo.

Mmea ambao umekuwa na kutoa majani ya rangi ya kijani pamoja na maua, ambayo yanatumika kama dawa ya asili pale itakapoandaliwa vizuri ili kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Dawa ya asili ambayo imehifadhiwa kwenye boksi ikiwa imetengenezwa kwa kutumia vitu mbalimbali, ambayo hutumiwa na mama wajawazito ili kuwasaidia wakati wa kujifungua wasipate shida au changamoto zozote.

Uandaaji wa dawa ya asili kwa kutumia malimao, ambayo yanakamuliwa maji yake kwenye kikombe kilichopo juu ya sahani ndogo, pembeni kukiwa na tangawizi ambazo zinatwangwa kwa kutumia kibakuli na mtwangio. Mchanganyiko huo hutumika kama tiba ya magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Dawa ya asili ambayo imetengenezwa kutokana na vitu mbalimbali kama vile magome ya miti, mizizi, majani, mbegu au matunda mbalimbali ambavyo vimesagwa na kuhifadhiwa katika kopo likiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la dawa hiyo, matumizi pamoja na magonjwa inayotibu.

Mama aliyebeba pochi mkononi, akiwa anachuma majani ya rangi ya kijani, kutoka kwenye mmea, ambayo huenda kuandaliwa vizuri, na kutumika kama dawa ya asili, kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Uandaaji wa dawa za asili, kwa kutumia vitu mbalimbali, kama vile: magome ya miti, mbegu za mazao, mizizi, majani, matunda ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika mabakuli madogo yaliyopangwa juu ya meza. Dawa hizo hutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Dawa ya asili iliyopo katika mfumo wa kimiminika cha rangi ya njano, ambayo imetengenezwa kutokana na vitunguu pamoja na malimao, ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa na kufungwa vizuri ambayo inatibu magonjwa mbalimbali.